Huu ni mchezo wa timu mbili kila mmoja akiwa na wachezaji kumi na mmoja. Hapo lengo ni la mpira wa guuni kwa kutumia miguu, kichwa au kifua ila si mikono.

Hao ni watu kiongozi ambao wanasimama mbele ya watu. Na mbele yao imeandikwa ofisi jaji mkuu. Ni ofisi ya juu kabisa katika mahakama ya taifa inayosimamiwa na jaji mkuu wa nchi.

Hapa ni meza ya taarifa, au kituo cha taarifa, watu huaminika kwa huduma, ni eneo maalum ilioamdaliwa ili kutoa msaada wa taarifa au mwelekeo kwa watu wanaohitaji kuelewa huduma mahali au taratibu fulani katika taasisi au jambo.

Hii hapa watu wanafanya inaitwa maandamano. Maandamano ni kitendo cha watu kukusanyika kwa pamoja ili kuonyesha maoni yao kupinga jambo au kudai haki fulani.

Naona watu ambao wanaongea na hapo nyuma yao imeandikwa birth and death certificate , inamaanisha cheti cha kuzaliwa na cheti cha kifo. Inaonekana ni ofisi ya kukatia watu cheti yao ama kuzaliwa ama ya kifo.

Ni chombo kikubwa kinachotumika kuhifadhi maji kwa matumizi ya baadae ni ya maeneo ambayo hayana maji ya bomba muda wote au kama akiba ya dharura.

Hii ni kadi ambayo hutumika wakati watu wanataka kuenda nchi ingine yenye si yao au kusafiri, inaitwa passport .

Hii ni chama cha siasa nchini Kenya kilochoanzishwa mwaka elfu mbili kumi na sita baada ya vyama kadhaa kuungana. Kimehusika sana katika siasa ya Kenya asa wakati wa utawala wa rais Uhuru Kenyatta.

Hii hapa inayofanyika ni kuapishwa kwa rais au kula kiapo cha urais. Hii ni sheria rasmi ambapo rais mpya huapishwa kabla ya kuanza kazi rasmi ya urais. Hapa ni rais William Samoei Ruto anaapishwa kwa urais.

Hapa ni shughuli ya kupanga na kutekeleza mikakati mbalimbali kwa lengo la kufanikisha jambo fulani hasa kwa njia ya kuhamasisha au kuelimisha watu kuhusu jambo hilo. Na hio jambo ni jambo ya kampeni watu wanafanya kampeni.

Hapa naona watu ambao wanakaa wakiwa kwa laini wako ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, wanaongoja usaidizi na vile watasaidiwa hapa huduma.

Hapo inakaa mahali ambapo watu hukusanya chafu, watu wa hio boma ama hiyo town wanaleta chafu yao kutoka mabura na wanaleta hapo nje ya town wakiweka pamoja na baadae wanachoma.

Kwa vile naona hapa ni wachezaji wa mpira wa miguu au uchezaji wa soka. Baada ya mchezo kuisha wameenda kumpigia makofi washabiki wao na kuwaambia asanteni sana kwa kutukushabikia.

Hii kwa picha ni kitambulisho, kadi ambayo inatumika hapa nchi yetu Kenya ambayo inaonyesha kama wewe ni mkenya rasmi.

Hii hapa ni wasichana ambao wanacheza mchezo wa handball . Hii ni mchezo wa timu mbili ambapo wachezaji hutumia mikono kupiga na kupitisha mpira kwa lengo la kufunga goli katika lango la timu pinzani. Mchezo huu unachezwa kwa kasi na kufanana kidogo na soka, lakini kwa kutumia mikono badala ya miguu.

Hapa ni watu wanaopenda na kufwatiliana mchezo wa mpira wa miguu na mara nyingi huonyesha shabiki wao kwa timu fulani wachezaji au mashindano ya soka.

Hii picha inaonyesha rais wa timu wa Ulinzi Stars ama meneja wao ambaye analeta mchezaji hodari kwa timu yake. Anaonyesha ya kwamba ameleta mchezaji mwengine kwa hiyo timu yake.

Hii hapa ni ukusanyiko wa watu unaofanyika kwa lengo ya kuonyesha maoni yao au kupinga jambo fulani hadharani. Hao watu hushughulika katika maandamano ili kuwasilisha ujumbe wao kwa viongozi, serikali au jamii kwa ujumla.

Kwa vile naona hapa kwa picha ni raisi wa nchi ya Kenya, raisi William Samoei Ruto na mama ambaye anafanya kazi hapo kwa idara ya mahakama.

Hii ni kauli inayoitwa kuelekea utoaji bora wa huduma. Hii ni kauli inayotumika kuonyesha nia, juhudi au mwelekeo wa watu, tahasisi au kampuni katika kuboresha kiwango cha huduma wanazotoa hadi kufikia viwango vya hali ya juu.

Hii hapa ni mchezo wa timu unaochezwa kwa kupokezana mpira juu ya wavu kwa kutumia mikono au mikono na mikono ya juu bila kuruhusu mpira kuguza ardhi upande wako.

Vile naona hapa ni timu ambayo imevaa sare ya nchi ya Kenya. Na vile inaonekana ni timu ya mikono ambayo inacheza mechi.

Hili linaonyesha chama cha KANU wakati Rais Moi alikuwa anatafuta kura .KANU ni chama cha siasa kilichoanzishwa nchi nchini Kenya inamo ni nineteen sixty na kulikuwa chama tawala kwa muhuda mrefu.

Hii ni chama cha siasa nchini Kenya kilichoundwa mwaka elfu mbili kumi na sita kwa kuunganisha vyama kadhaa kama TNA, URP, UDF na zingine, na inaitwa Jubilee tuko pamoja.

Huu ni mchezo wa mpira unaochezwa na timu mbili zenye wachezaji watano kila upande, ambapo lengo kubwa ni kuingiza mpira ndani ya kikapu kilichowekwa juu ya unguzo.

Hapo ni watu ambao wanashabiki timu yao. Hao watu ni watu wanaopenda sana kufuatilia na kuunga mkono timu yao wa kandanda hasa katika michezo, ukuzi ama filamu au sanaa nyingine.

Hawa ni watu wanaounga mkono au kufuatilia kwa shauku jambo fulani hasa katika michezo yaeza kuwa mchezo ya miguu soka, mziki, filamu au matukio ya burundani.

Huyu anaitwa Hellen Rafaela Namisi ni jaji wa mahakama kuu ya kenya aliyeteuliwa rasmi mwaka elfu mbili ishirini na nne alipata shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa elfu kumi na mbili na baadaye kupata diploma ya sheria kutoka Kenya

Ni watu au kiongozi ambao wamesimama mbele ya watu. Wanahutubia au wanahutubia watu. Na kwa vile tunaona hapo kwa picha ni wafanyi kazi wa ofisi ya chief justice, judiciary .

Hii hii ni timu mbili ambao wanacheza mpira wa miguu na wako na washabiki hapo. Hiyo mpira ni mchezo wa maarifu duniani unaochezwa kati ya timu mbili zenye wachezaji kumi na moja kila upande zikiwania kufunga magoli kwenye lango la upinzani.

Hii ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata taarifa, kuhifadhi habari na kufanya kazi mbalimbali kwa haraka kwa usahihi.

Kwa vile naona hapa kuna watu wengi mmoja wao ni rais wetu wa nchi ya Kenya rais William Samoei Ruto akitoka kwa idara ya mahakama au mahakama.

Hapo ni mama ambaye anaongea, nyuma yake ni watu ambao wamevaa kofia, wameandikwa Tuko Pamoja, inaonyesha chama cha kisiasa, Jubilee Party, ni chama cha kisiasa kilichoongozwa Kenya nchi. Hii ni ya rais Uhuru Kenyatta, ilianzishwa rasmi mwaka elfu mbili kumi na sita.

Hawa ni watu wanopenda kufuatilia na kushangilia mchezo wa kandanda au mpira wa miguu, hawa ni watu ambao wana uhusiano wa pekee na timu au wachezaji wanaowapenda.

Hii ni mchezo wa mpira unaochezwa kati ya wachezaji wawili wa timu tofauti. Kawaida timu mbili zenye wachezaji tano kila mmoja ambapo lengo kuu ni kupata alama kwa kutupa mpira kwenye kikapu cha timu pinzani.

Hii hapa ni mpira wa kadada. Mpira ambayo inatumiwa kucheza kwa miguu. Hii mpira kuna timu mbili. Kwa kila timu kuna watu kumi na mmoja.

Mtu ambaye anashika kwa mkono karatsi au rekodi rasmi inayotolewa kama udbibitisho kwamba malipo yamefanyika kwa bidhaa au huduma fulani. Inadhibitisha kuwa mlipaji ametoa pesa na mpokeaji amepokea.

Mchezo wa timu mbili kila moja ikiwa na mchezaji tano uwanjani ambapo hushindana kwa kurusha mpira kwenye kikapu kilichowekwa juu ya mlingoti. Lengo kuu ni kupata pointi nyingi zaidi kwa kufunga vikapu.

Ni meza ya taarifa au sehemu ya kutoa taarifa ambapo watu hupata msaada, maelekeo au majibu ya maswali kuhusu mahali fulani au huduma fulani.

Hapa ni ofisi ya ofisa wa serikali anayefanya kazi ya katika idara ya uhamiaji na anahusika kusimamia harakati za watu kuingia au kutoka nchini. Ana jukumu la kuhakikisha sheria za uamiaji zinazingatiwa.

Hapa inaonyesha timu mbili ambao wanacheza mpira wa mkono au basketiboli na wengine wanakaa huko kando yao wakishabikia wao.

Hapa ni ofisi ya huduma. Naona watu wateja ambao wamepanga laini wanakaa kwa amani na askari ambayo anavaa sare ya askari ya Kenya ambaye anapita hapo na wengine ambao wanafanya kazi hapo kwa ofisi ya huduma.

Hawa ni watu wanaopenda na kuunga mkono mchezo wa soka au mpira wa miguu wakiwa wafuasi wa timu fulani, wachezaji au hata taifa linalo shiriki katika mchuano.

Hapa kuna watu wanne, moja wapo ni rais wa kitambo nchi ya Kenya, rais Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na watu watatu wa idara ya mahakama.

Hapa naoana rais wa nchi ya Kenya, rais William samoei Ruto akiwa kwa idara ya mahakamani na wengine wafanyikazi wa hapo mahakamani ni kama amepatiwa shahada. wote wako na karatasi mkononi.

Hapa naona rais wa jamhuri ya Kenya rais William Samoei Ruto akiwa na watu wake na akisalimia watu na kuwa hutubia na kuwambia vile nchi inaenda mbele.

Hii hapa ni kadi ya kusubiri. Hii kadi ni hati au kadi inayotolewa kwa munda wakati mtu anasubiri kupata nyaraka au huduma rasmi za kudumu.

Hapa naona watu ama wafanyakazi wa huduma Kenya. Huduma Kenya ni mpango wa serikali ya Kenya unaolenga kutoa huduma za serikali kwa wananchi kwa njia rahisi, ya haraka, na kwa sejemu moja ya karibu kupitia vituo vya huduma centre .

Kwa vile naona kwa hii picha ni Rais wa nchi wa Jumhuri wa Kenya Rais William Samoei Ruto akikutana na watu wa Judiciary na watu wa hapo mahakamani.

Picha inaonyesha mtu anasimama mbele ya na kuhutubia watu vitu kuhusu civil divisions.

Hawa ni watu wanaoungana mkono kuangalia au kushikilia mashindano ya riadha na wanariadha kama mbio fupi, mbio za masafa marefu, marathoni.

Hapa naona rais wa kenya rais William Samoe Ruto akiwa kwa umati wa watu innaweza kuwa ni kama amefika mkutano au kuwahutubia watu wa nchi yake.

Watu wa serikali wa jamhuri ya Kenya. Kuanzia na raisi wetu wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto na deputy Rigathi Gachagua na wengine wenzao.

Kwa picha hii inaonyesha mashabiki ambao wanashabikia timu ya kandanda au mpira wa mguu kutoka nchi jamhuri ya Kenya na kuna shabiki ambao wako na.

Ni timu wa mpira wa miguu ama kandanda ambao wanainua kikombe. Hii ni kitendo cha kusherekje ushindi baada ya kushinda mashindano au mechi ya mpira.

Hii ni kuapishwa kwa rais ni hafla rasmi ambapo rais mpya anakula kiapo cha uaminifu na uti wa katiba kabla ya kuanza rasmi kazi zake kama kiongozi wa nchi,

Kwa vile naona hapa ni timu au watu ambao wanacheza mpira. Ambao wameshida kikombe ambao wanafuraha sana wakichukua kikombe yao kwa furaha.

Hili inaonyesha wazee wanaokaa hapo kwa kiwanja wa kadanda ambao wanaangalia ama kutazama mpira ya kadanda na watu wa Kenya vile inaonyeshwa huyu mzee amevaa jezi ya Kenya.

naona mama ambaye anavaa jezi ya timu ambayo inaitwa bandari fc nikama ni shabiki wa hiyo timu bandari fc anaonyesha au anashabikia hiyo timu ambayo ana support

Hapa inaonyesha chama cha umoja wa kitaifa vile imeandikwa hapo kwa hiyo keki. Ni chama cha kisiasa nchini Kenya kilichoundwa mwaka elfu mbili na saba kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huo.

Hapa naona watu wengi, mmoja wao ni rais wa nchi ya kenya, Rais William Samoei Ruto na watu wengine. Na karibu yake kuna mwanamke ambaye anasimama.

Hapa hivi ni mazoezi ya mpira wa mguu au mfuzu ya soka. Mchakato wa kurudisha na kuuanda uchezaji wa mpira wa mguu kwa kutumia mazoezi ya mwili ,mbinu na akili ili awawe bora uwanjani.

Hii ni mchezo maarufu duniani unaochezwa kati ya timu mbili zenye wachezaji kumi na moja kwa kila upande, ambapo lengo ni kufunga bao au magoli kwenye lango la timu pinzani.

Vile naoana hapa ni washabiki wa mpira wa mguu yani watu wanaopenda kuunga mkono au ufuatilia wa karibu mechi, timu au wachezaji wa mpira wa mguu.

Hawa ni watu wanaopenda na kufuatilia mchezo wa mpira wa miguu au soka na mara nyingi huonyesha ushabiki wao kwa timu fulani, wachezaji au mashindano ya soka.

Hii ni kiapo cha uongozi. Yaani kitendo rasmi ambapo kiongozi aliyechaguliwa au kuteuliwa huapishwa rasmi kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yake ya uongozi.

Vile naona hapo kwa picha ni mama ambaye anasimama mbele ya watu ni kama anahotubia hao anawaambia watu kuhusu hiyo jedwali wamekujia hapo.

Hawa ni washambiki wa timu wa Gor Mahia. Gor Mahia ni mojawapo ya vilabu vya soka maarufu na vya kihistoria nchini Kenya. Kiliudwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane jijini Nairobi na kimepewa jina la shujaa wa jamii wa wajaluo aitwaye Gor Mahia ambaye alikuwa mganga na mtu wa miujiza katika hadithi za kale.

Hapa kuna watu, inaonyesha watu ambao wako kazini, na vile inaonekana ni kazi ya serikali. Naona kwa hapo kuna programu ya sha ambayo inawasaidia watu ambao hawana pesa kujitibu hospitalini.

Hawa ni wachezaji wa basket boli , ambao hawajaanza mchezo, ama hawako katika kikosi cha kwanza, lakini wameketi benchi wakisubiri nafasi ya kuingia uwanjani kama wachezaji wa akiba.

Vile naona kwa hii picha ni kitambulisho. Kitambulisho ni stakabadhi rasmi inayoonyesha au kudhibitisha jina, umri, uraia, jinsia na kitambulisho kwa mtu.

vijana ambao wanacheza mpira wa kikapu. Mpira wa kikapu ni mchezo wa timu mbili kila moja ikiwa na wachezaji watano uwanjani ambapo hushindana kurusha mpira kwenye kikapu kilicho wekwa juu ya mlingoti

Naona watu ambao wako kazini, na wanaketi meza ambayo imeandikwa Information desk hii ni meza au dawati maalum ilipo katika mahali kama ofisini au hospitalini, uwanja wa ndege, shule, hospitali au taasisi yoyote, ambapo watu hupata taarifa na msaada au maelekeo.

Hapa ni huduma inayotolewa katika dawati la taarifa ili kusaidia watu kupata taarifa, mwelekeo au msaada katika eneo fulani.

Hawa ni wapenzi wa michezo ambao wanaunga mkono timu mbalimbali za kitaifa nchini Kenya kama vile timu ya soka ya Harambee Stars, timu ra wanawake ya Harambe Starlets, timu ya raga ya Kenya Sevens, na timu ya riadha.

Hapa naona kuna mtu ambaye amekaa mahali juu yake kumeandikwa police clearance certificate dpp ni cheti rasmi kinachotolewa na huduma ya polisi kinachoonyesha kama mtu amewahi au hajawahi kuhusiwa na kosa a jina katika nchi fulani

Timu ya mpira wa mguu au kandanda, ambao wanaongea kuhusu mechi yao kabla hawajaanza kucheza mpira.

Hii ni kuinua kikombe juu kwa hesima ya ushindi. Ni tendo ambalo hutokea mara tu baada ya timu au mtu binafsi kushinda shindano ambao wachezaji hao au nahodha wa timu kubeba kombe juu kwa furaha na fahari mbele ya mashabiki.

Naona rais wa mbeleni rais wa nchi ya jamhuri ya Kenya rais Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na mama hapa wakiwa wanashikana mkono na wanacheka.

Kwa vile naona hii picha ni watu ambao wanatoka kwa hiyo uwanja. Ni kama mpira ambao wamekuja kuangalia imeisha, na hao watu ni washabiki wamekuja hapa kushabikia timu yao ya kandanda.

Hapa ni watu wengi ambao wanashindana kukimbia. Kukimbia ni aina ya mchezo watu wengi hulipwa kutoka hii mchezo kama Kipchoge.

Naona watu ambao wako kwa huduma hapo kwa postapay . Postapay ni huduma mpya ya malipo na uhamisho wa fedha iliyowasilishwa na Postal Corporation Kenya .

Hapa inaonyesha karatasi, karatasi ambayo imeandikwa risiti imelipwa. Hii karatasi ni stakabadhi ya malipo au risiti inayodhibitisha kuwa malipo yamefanyika.

Naona watu wawili mmojawapo ni rasi wa zamani wa nchi ya kenya rais Uhuru Kenyatta akiwa na mtu kutoka kinara wa mahakama au mahakamani.

Hapa naona washabiki, washabiki ni watu wanaopenda na kuunga mkono timu au mtu au jambo fulani kwa moyo. Wanashabikia watu ambao wanacheza kandanda.

Hii hapa inaendelea ni kuapishwa kwa rais. Ni sherehe rasmi ambapo rais mpya huapishwa kabla ya kuanza kazi rasmi ya urais. Ni hatua muhumu ya sheria na kidemokrasia. Hapa wanaapisha rais Uhuru Mwigai Kenyatta.

Hapa naona watu wengi wakiwa wamekusanyika hapo kwa uwanja wa mpira. Hao watu wamekuja hapa, au wamefika kushabikia timu yao wakiwa wanavaa jezi ya hio timu na kuwapiga makofi, na kuwaburudisha ili washinde hio, hio, hio mchezo.

Hapa ni timu, timu ya mpira wa miguu ama kandanda. Hiyo timu ambayo wanasherehekea baada ya kushinda mechi.

Hii ni chama cha siasa maarufu nchini Kenya ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili na tano, na kiongozi mkuu wa hii chama ni Raila Omollo Odinga na imeanzishwa hapo Nairobi Kenya.

Hapa naona watu wakiwa wateja wakiwa kwa laini na wengine wakiwa wameketi hapo nyuma na naona mtu ambaye anavaa sare ya askari. Inakaa hapa kama ni banki.